Hii ni sehemu ya kiteknolojia ya kisasa ya kukamua maziwa iliyohutumika katika panda la maziwa inasaidia kipima kiasi ya maziwa kinachatolewa na ng'ombe kwa husahihi, hii ni muhimu kwa wakulima wa maziwa wanaolenga hufanisi ubora na usimamisi bora wa usalishaji.

Ng'ombe wa rangi nyeupe na madoadoa meusi wako ndani ya banda lenye paa la bati wakizingukwa na miundo mbinu ya chuma. Baadhi yao wanatagi za njano kwenye maskio wakisimama karibu na birika la maji kwa ajili ya kunywa. Mandhari inaonyesha eneo la kufugia na kuhudumia mifugo kwa utaratibu wa kisasa.

Mkono wa mtu unashika jani la mahindi lililoathirika na mashimo na madoa, dalili za mashambulizi ya wadudu au magonjwa ya mimea. Uharibifu huu hupunguza mavuno na unahitaji udhibiti kupitia matumizi ya dawa au mbinu bora za kilimo kama vile kupanda mimea kijani, kuchunguza mara kwa mara na kutumia mbolea kwa usahihi. Mandhari ya shamba kwa nyuma inaonyesha hali halisi ya kilimo katika mazingira ya mashambani.

Hizi ndizi mbili zimeungana kwenye shina moja ni muunganiko wa ghafla unaotokea wakati wa ukuaji. Ni jambo la kiasili kinalovitia hasa kwa wakulima au watafiti wa mimea wanaochunguza mabadiliko ya maumbile au mazao ya kipekee.